Katika uwanja wa michezo tunashuhudia viwete wakiendelea na mazoezi yao ya mchezo maalum kwa bidii na ari kubwa, wakiwa na vifaa vya kusaidiwa kutembea, walionekana wakifanya mazoezi ya kukimbia na kushindana.

Mtu mwenye ulemavu akiwa kwenye baiskeli maalumu ya walemavu, ndani ya uwanja wa mchezo, akijiandaa kurusha mikuki. Amevaa vazi la michezo na ameshikilia mkuki kwa umakini, akiwa na lengo la kushiriki katika mshindano au mazoezi ya mechi ya walemavu wa paralympics .

Tarakilishi mbili zinaonekana zikiwa zimeekwa juu ya meza. Tarakilishi hizi ni za kisasa. Zinaonyesha skrini ambayo imezimwa. Meza hiyo imepangwa vizuri na kuna viti ambavyo vitatumika kwa kukalia hapo chini.

Hii ni ratiba ya Thika Road Christian Junior School. Ratiba iyo inaonyesha mpangilio wa vipindi vya masomo, muda wa chakula, michezo na shughuli za ibada. Vipindi vimepangwa kwa mpangilio wa saa na siku za wiki kuhakikisha wanafunzi wamesoma na kushiriki shughuli za kiroho na michezo.

Kompyuta nyingi zimeonekana zikiwa zimepangwa ndani ya kituo cha huduma za mtandao maarufu kama Cyber cafe. Kila kompyuta ilikua imeunganishwa kwenye mtandao wa intaneti tayari kwa matumizi ya wateja.

Uwanja safi, unaoonekana na nyasi zilizokatwa vizuri au sakafu iliyo sawa sawasawa. Kuta au uzio wa uwanja umejengwa kwa ukamavu, mara nyingine kwa mawe. Ukuta wa matofali au nyavu na kisasa.

Ukicheza jifunze kwa kukua pamoja. Inahimiza watoto kushirikiana katika michezo, kujifunza mambo mapya na kukuza vipaji vyao, wakiwa pamoja. Mazingira hayo yalikuwa na vifaa vya michezo na walimu waliokuwa wameelekeza watoto kwa furaha na umakini.

Wanariadha wawili wanakimbia kwa kasi kwenye uwanja wa mazoezi. Wamevaa mavazi ya michezo na vitu maalum vya kukimbia. Wanaonekana na nguvu na ari huku miguu yao ikigonga ardhi kwa muundo wa kasi.

Mama ameonekana akiwa ndani ya chumba cha mazoezi, akiangalia vifaa na wengine wakifanya mazoezi. Inaonyesha kuwa anavutiwa kujifunza au kujiandaa kuanza mazoezi kwa ajili ya afya bora, kupunguza uzito au kuimarisha mwili.

Viti vya wanafunzi wa chuo kikuu vimekuwa darasani. Vina mabegi , daftari, kalamu na laptopu na vitabu vimepangwa juu ya meza na viti. Darasa linaonekana tulivu na hakuna wanafunzi kwa sasa, lakini mazingira yanaonyesha maandalizi ya masomo au mihadhara.

Darasa limepangwa vizuri na kwa mpangilio mzuri. Viti na meza zikiwa safi na zimepangwa kwa misitari ya moja kwa moja. Ubao wa maandishi uko mbele ya darasa na umeandikwa kwa unadhifu.

Maandishi haya, yanarejelea mada ya mahitaji na matamanio katika maisha ya binadamu. Inaashiria kuwa, kitabu hiki kinaeleza tofauti kati ya mahitaji ya msingi kama chakula mavazi na matamanio ambayo ni vitu mtu aangetamani kuwa navyo lakini si lazima kwa maisha.

Kifuta ubao na rula ya mwalimu iko mezani au pembeni mwa ubao darasani. Kifutio ubao kimejaa vumbi la chaki, na rula ni ndefu ya mbao inayotumika kupima au kuchora mistari kwenye ubao.

Michoro hii inaonyesha aina mbalimbali za samaki walio majini, wengine wakiwa wanaogelea kwa makundi. Hii inaweza kuashiria maendeleo mazuri katika sekta ya uvuvi , ufugaji wa samaki au mradi wa uhifadhi wa mazingira ya maji.

Dawati la wanafunzi linaonekana likiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa. Madawati hayo yamekuwa kwa mistari inayoruhusu wanafunzi kukaa kwa nafasi na kuona ubao wa mbele vizuri. Eneo la darasa linaonekana kuwa safi na mazingira yake yanatia hamasa ya kujifunza.

Muchai anakimbia kwa kasi huku akiwa amefungwa kamba mkononi na mwongozi wake kwa ajili ya uelekezi. Wanaonyesha ushirikiano mzuri, kasi na maarifa ya mbio kwa watu wenye ulemavu wa kuona. Mashabiki wanasimama kushangilia.

Wanariadha watatu wanaonekana wakishirikiana kwa furaha baada ya mazoezi. Wamesimama pamoja wakiwa wamevaa mavazi ya michezo na viatu vya kukimbia. Wanacheka wakipigiana makofi na kupigiana mabega kwa mshikamano.

Watu wenye ulemavu wa viungu wakicheza mpira kwa ustadi na bidii. Wamevaa sare za michezo na wanatumia migogo au miungu bandia kusaidia kutembelea na kucheza.

Mlemavu wa mguu mmoja akiwa anafanya mazoezi ya boxing ndani ya uwanja wa mazoezi. Ameketi kwenye kiti maalum, akiwa anapewa msaada wa mguu mmoja bandia, huku akiwa amevaa glovu za ndondi na akipiga ngumi kwenye mfuko wa mazoezi kwa nguvu na ustadi.

Faili hizi zinaeza kuwa za ofisi, shule, hospitali au taasisi nyingine na kubeba kumbukumbu muhimu kama rekodi za wanafunzi, taarifa za wagonjwa au nyaraka za serikali.

Maandishi yakiwa yameandikwa kwa herufi kubwa na wazi kwenye bango la shule. Bango hilo limewekwa ukutani au langoni mwa shule kuwakumbusha wanafunzi umuhimu wa kufuata sheria na kanuni za shule.

Kanisa lenye waumini, walikusanyika kwa ibada. Kanisa hili, lina vitu vilivyopangwa vizuri, madhabahu mbele ikiwa na msalaba na Bibilia imewekwa mezani. Waumini wameketi kwa utulivu wakisimuliza uchungaji au Padri anapohubiri.

Kitabu hiki ni cha kufundisha somo la kiswahili kwa wanafunzi wa gredi la pili. Jalada lake limepambwa kwa picha za kuvutia zinazowavutia watoto. Kinaonekana kuwa ni muhimu kuwasaidia wanafunzi kujifunza somo hilo la kiswahili.

Msichana anaelea bahari, msichana huyu amevaa vizuri kujiokoa kwa usalama na anaonekana akifurahia upepo na mawimbi ya bahari. Speedboat hiyo inasonga kwa kasi juu ya maji huku ikiacha mawimbi nyuma. Hali hii inaonyesha shughuli za burudani, utali wa baharini.

Bango hili linaashiria kampeni au mpango wa usafi na utunzaji wa mazingira katika shule na maeneo ya makaazi. Lengo, lengo ni kwa kuamisha wanafunzi na jamii kutekeleza mbinu bora za ukusanyaji, uchakataji na utupaji wa taka ili kulinda afya yao.

Mlingoti wa bendera umesimama imara kwenye uwanja wa gwaride. Bendera ya taifa ilikuwa inapandishwa juu ukipepea kwa fahari huku askari na wanafunzi wakiwa wamesimama kwa heshima.

Vitabu vimeandikwa Ayubu Mashakani vikiwa vimepangwa kwenye meza au rafu. Vitabu hivi vinaonekana kuwa vya kidini au vya masomo vinavyoelezea simulizi la Ayubu na mateso aliyoyapitia kulingana na maandiko ya Bibilia.

Mtungi wa gesi, pamoja na mtungi wa kuzima moto wakiwa mahali pamoja. Mtungi wa gesi unatumika kwa shughuli za kupikia au kuwandani, huku mtungi wa kuzima moto ukiwa tayari kwa dharura ya moto wowote unaoweza kutokea.

Saa ya ukutani imeonekana ikiwa imebandikwa juu ya ubao wa darasani, saa hiyo ilikuwa inasaidia walimu na wanafunzi kutofautisha muda wa vipindi na mapumziko, ilikuwa imewekwa mahali pa wazi ambapo kila mtu anaweza kuona kwa urahisi, mazingira ya darasani.

Hellen Wawira akiwa kwenye chumba cha gym akiinua vyuma vya mazoezi. Anaonekana mwenye nguvu akiwa na vazi la michezo na akifuata maelezo ya mwalimu wa mazoezi au programu maalum ya kujenga misuli na afya bora.

Kitabu hicho kina muundo wa mafunzo ya lugha ya kingereza kwa wanafunzi wa shule za msingi. Kurasa zake zimejaa masomo, mazoezi na picha zinazosaidia wanafunzi kuelewa lugha kwa urahisi. Walimu hutumia kitabu hiki kuwaongoza wanafunzi kuboresha ujuzi wao wa kusoma na kuandika kingereza.

Bango hili limewekwa katika eneo la jamii kwa shule, soko au kijiji kuhamasisha umuhimu wa maji safi na salama kwa maisha ya binadamu. Limeandikwa kwa maandishi makubwa na yenye kuvutia ili kufikisha ujumbe wa kuhifadhi, kuitumia maji kwa uangalifu na kuhakikisha upatikanaji wa maji safi kwa kila mtu.

Viti vya wanafunzi wa chuo kikuu vimepangwa kwa mpangilio katika darasa. Vinajumuisha vitabu, madaftari, mabagi na vifaa vingine vya masomo. Mpangilio huu unaonyesha nidhamu, maandalizi ya masomo na utayari wa wanafunzi kuendelea na shughuli za kitaaluma kwa lengo la kufikia mafanikio ya kielimu.

Misitu yetu, atima yetu inaamiza jamii kulinda na kuhifadhi misitu, kwa ajili ya ustawi wa vizazi vya sasa na vijavyo. Eneo hilo linaonekana kwa sehemu ya kupeni au elimu ya mazingira.

Maua mazuri yamepandwa kando ya jengo la ghorofa. Maua hayo ya rangi tofauti yalipamba mazingira na kuongeza mvuto wa eneo hilo. Wapita njia walionekana wakivutiwa na uzuri wa maua hayo huku wengine wakipiga picha

Darasa lenye vifaa mbalimbali vya kujifunzia na locker zimeandaliwa kwa maandishi ya chaki kwenye ubao. Darasa lina meza na viti vya wanafunzi, vitabu na vifaa vya kielimu kama ramani, michoro na madaftari. Ubao wa darasa huo una maandishi yanayoonyesha somo lililofundishwa na wanafunzi au waalimu.

Darasa hili ni safi. Linaonekana likiwa limepangwa vizuri. Ndani ya darasa hili kuna viti mbali mbali vya masomo, vitabu vingi vilivyopangwa kwenye lockers na lockers kwa ajili ya kuhifadhi vifaa vya wanafunzi. Meza na viti vimepangwa kwa utaratibu na ubao wa kuandika uko mbele.

Mlango wa kidato cha kwanza R, umeonekana ukiwa umeandikwa kwa maandishi makubwa na wazi juu ya mlango wa darasa. Mlango huo ulikuwa katika hali nzuri na umewekwa rangi safi inayovutia.

Darasa hili ni safi mno. Lina mpangilio mzuri wa viti nadhifu. Usafi wa darasa hili linavutia na wanafunzi ambao watakuwa ndani watasoma sana bila wasiwasi.

Kitabu hiki kina jadala lenye rangi angavu na maandishi yanayoeleza masomo kuhusu afya, usalama na tabia njema kwa wanafunzi wa kiwango cha pili. Kimeonekana kikiwa mezani na apo mikononi mwa wanafunzi aliyekisoma. Mazingira hii ni ya darasa au maktaba yakiwa yamejaa vitabu.